Kuna aina ya watu wanawake kwa wanaume ambao wanangoja wahudumiwe. Wameketi na kufuata foleni ili wapate usaidizi .

Kuna wanariadha watatu wa kiume wa kenya wanaonekana wamesimama wakiinua mkono kuwa na furaha kuwa huko huo uwanja umejazwa na watu wanaoshangilia na kuchangamkia wanaokimbia kwa ushindi.